Huu ni mnara wa kusambaza umeme uliojengwa kwa chuma na kuweka nyaya za umeme zinazosafirisha nishati. Mnara huu umesimama wima dhidi ya anga likionekana kuwa ni wakati wa jua kutua au kuchomoza kutokana na rangi za angani.

Haya ni mandhari ya barabara yenye nguzo nyingi za umeme na nyaya zilizounganishwa zikielekea juu na kutoweka mbali. Pia, kuna majengo marefu upande wa kulia yanawezekana kuona sehemu ya anga ya juu. Chini ya nguzo za umeme kuna mimea au miti na barabara inaonekana kuwa na magari au shughuli zingine za jiji.

Hili ni kituo cha kupoza umeme ambacho ni sehemu muhimu wa mfumo wa usambazaji wa umeme. Kituo hiki kina vifaa mbalimbali vinavyotumika kubadilisha kiwango cha umeme kwa ajili ya usambazaji salama na ufanisi.

Hili ni lori la Kenya Power likifanya matengenezo kwenye nguzo za umeme. Lori hilo lina vifaa maalum vya kuinua kama vile boomlift vinavyotumiwa kuafikia na kufanya kazi kwenye nyaya za umeme na vifaa vingine vilivyoko juu ya nguzo. Hii ni sehemu ya shughuli za kawaida za matengenezo na ukarabati wa miundombinu ya umeme ili kuhakikisha huduma bora na salama ya umeme.

Huu ni mtambo au mitambo ya kituo cha umeme wa joto-ardhi cha Olkaria, ambacho kiko Naivasha, Kenya. Ni sehemu muhimu ya mkakati wa Kenya wa kuimarisha ushindani wa viwanda na kutoa mazingira mazuri ya biashara na miundo mbinu ya hali ya juu. Eneo la Olkaria, pia limetangazwa kua eneo maalumu ya kiuchuzi, ili kukuza viwanda.

Hii ni sehemu ya kituo cha umeme ambacho kina vifaa mbalimbali kama vile transformer, switch na nyaya. Kituo hiki kinafanya kazi ya kupunguza voltage ya umeme kutoka kiwango cha juu hadi cha chini, ili iweze kusambazwa kwa matumizi ya manyumbani na viwandani.

Hapa tunauona kituo kidogo cha umeme. Kituo hiki cha umememawe tunaona inaweza kutandazwa kwa mawe aina ya kokoto chini. Katika hii kichuo cha umeme tunaweza kumuona mtu pale pembeni akiwa amevalia fulana ya kiakasi.

Hizi ni nguzo za umeme zilizo simamishwa katika eneo wazi labda mashambani chini ya anga ya buluu yenye mawingu. Nguzo hizi ni za chuma na zina nyaya za umeme zinazopita kati yake. Mandhari ya nyuma ina milima na kunaonekana kuwa na majengo madogo au miundo mingine mbali.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi. Mtambo huu, una mabomba mengi, matangi na mnara mrefu unaotoa moshi mwingi. Moshi huo ni mvuke wa maji unaotoka kwenye ardhi, baada ya kupashwa joto. Mtambo huu hutumia joto la asili kutoka ardhini, kuzalisha umeme. Hii ni njia safi ya kuzalisha umeme kwa sababu haitoi hewa chafu. .

Hili ni kituo cha umeme cha joto ardhi cha Olkaria Fall, kilicho katika eneo la Olkaria, Naivasha , Kenya. Kituo hiki cha umeme, hutumia joto kutoka ardhini kuzalisha umeme. Kituo cha umeme cha Olkaria fall ni sehemu ya mradi mkubwa wa joto ardhi nchini Kenya ,ambao unalenga kupunguza utegemezi wa nishati ya mafuta na kuongeza uzalishaji wa umeme wa kijani.

Tunaona nguzo za umeme zilizojengwa kwa chuma na nyaya za umeme zilizonyooshwa juu yake. Hali ya anga inaonekana kuwa ya jioni na rangi ya anga ni ya zambarau na machungwa. Kuna gari lililoegeshwa chini ya nguzo za umeme.

Hizi ni nguzo za umeme za KETRACO. KENTRACO inahusika na kupanga, kubuni, kujenga, kuendesha na kutunza grili ya usambazaji wa umeme ya voltage ya juu na viunganishi vya umeme vya kikanda, kama vile nguzo zinazoonekana hapa. Kampuni hiyo inachangia katika kuimarisha upatikanaji wa umeme nchini Kenya.

Huyu ni nyati wa kiafrika, mnyama mkubwa na mwenye nguvu anayepatikana barani afrika . Nyati wa kiafrika wana mwili imara, pembe kubwa zilizojipinda, na ngozi nyeusi au kahawia iliyokolea. Wanapatikana katika maeneo mbali mbali, kama vile, Savana, misitu, na maeneo yenye maji barani afrika.

Huyu ni mnyama aitwaye nyati, akiwa ndani ya maji, labda akinywa, au akijipoza, nyati huyu anaonekana akiwa katika mazingira yake ya asili, pengine kwenye hifadhi ya wanyama pori, au karibu na chanzo cha maji.

Hawa ni kundi la watu wakifanya kazi katika mazingira magumu labda wakisafisisha au wakitoa msaada baada ya janga au tukio flani. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga na baadhi yao wanatumia zana kama vile majembe au koleo. Hii inaweza kuwakilisha juhudi za kusafisha, ujenzi upya au shughuli za uokoaji baada ya mafuriko.

Huyu ni nyani ambaye amefungiwa katika uzio uenda katika bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyama. Inaonekana ameshika waya wa uzio na unaonekana kama anafikiria sana ama ana huzuni.

Hili ni kundi la pundamilia katika mbuga au savana, wanyama hawa wa ni milia meusi na meupe wanatembea kwenye ardhi kavu, nyasi chache na miti michache mbali. Inaonekana kama mandhari ya asili ya wanyama pori nchini Kenya labda katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi.

Huu ni mto uliochafuliwa sana ukiwa umejaa taka nyingi za plastiki na uchafu mwingine. Mtu mmoja anaonekana katika mto akijaribu kukusanya chupa za plastiki na uchafu mwingine kutoka kwenye maji. Hii inaashiria juhudi za kusafisha mto na kupambana na uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na taka za plastiki hasa katika maeneo kama mto.

Hawa ni watu watatu wakiwa wanaume wawili na mwanamke mmoja kwenye maandhari ya milima au vilima. Wote wanaonekana wamevaa nguo zinazofaa kwa kupanda milima au kutembea na wawili kati yao wanaonekana wakiwa na mifuko mgongoni. Mwanamke katikati anaonekana akiegemea mbele kidogo.

Huyu ni mnyama anayeitwa bongo ambaye anapatikana katika misitu ya Kenya. Ni mnyama anayependeza sana na manyoa mekundu na mistari meupe. Pia ana pembe ndefu zilizopinda. Kwa bahati mbaya, bongo wako hatarini kutoweka kwa sababu ya kupoteza makazi na uwindaji haramu.

Hawa ni kundi la tembo au ndovu. Unaweza kuwaona wakitembea katika makundi na pia tunaweza kuona katika makundi haya kuna watoto tembo au watoto wa ndovu. Pia kuna mazingira ambayo yanaonyesha kuna maji, ambayo hawa tembo wamekuja kuyabugia.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamesimama nje kwenye nyasi. Watu hawa wanaonekana kuwa wanafunzi na walimu wakiwa wamekusanyika karibu na miche ya miti iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki. Kuna sanduku la kadibodi karibu na miche hiyo. Watu wamevaa nguo tofauti wengine wakiwa na hijabu na wengine wakiwa wamevaa koti.

Hili ni eneo la wazi lenye vifurushi vingi vya taka vilivyokadamizwa. Labda ni taka za karatasi au plastiki zilizopangwa katika safu. Kuna watu wawili wanaonekana wakitembea katika vifurushi hizo. Eneo hilo linaonekana kuwa na udongo na mawe na anga lina mawingu. Linafanana na eneo la kushakata taka au ghala la taka.

Huyu ni simba. Simba huyu amefungua mdomo wake akionyesha meno na ulimi wake wa zambarau. Pia ana manyoya ya kahawia na nyeupe na anaonekana kama anapiga miayo au anavuta hewa. Mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi na yamefichwa ambayo inaonyesha kuwa haya ni mazingira yake ya asili.

Haya ni maporomoko ya maji mazuri yaliyo zungukwa na miamba na mimea minene. Chini ya maporomoko ya maji yanatiririka kwa miamba mikubwa, yakitoa mandhari ya utulivu na ya kuvutia. Maporomoko haya yamezungukwa na miti na mimea ya asili, yakionyesha mazingira ya msitu au hifadhi ya asili.

Hapa ni kwenye maeneo ya mlima ya Ngong Hills nchini Kenya ambapo kuna mitambo mikubwa ya upepo. Kwenye eneo la mlima hilo, kuna kundi la watu wanaotembea kwenye njia ya udongo huku mitambo ya upepo na nyaya za umeme zikionekana nyuma yao. Mandhari inaonyesha anga la mawingu na mimea ya asili

Huyu ni mlinda pori na amevalia kofia nyeupe na koti la kijani. mlinda pori huyu anamlisha mtoto wa tembo, huku mtoto wa tembo akiwa ameshika chupa ya maziwa kwa kutumia mdomo wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majani. Huu unaonyesha upendo na utunzaji wa wanyama pia inakumbusha umuhimu, wa kulinda wanyama pori.

Hili ni lori lililo jaa taka za plastiki. Watu wako juu ya lori wakisafirisha taka hizo. Hii inaonyesha jinsi taka za plastiki zinavyokusanywa na kusafishwa. Pia inaangazia tatizo la taka za plastiki na haja ya kuzisimamia vizuri.

Hapa tunaweza kuwaona simba wawili. Simba hao wote wakiwa ni wakiume, wakiwa nyikani. Simba hawa, mmoja anapiga miayo, mwingine akiwa ameketi chini kwenye nyasi.

Mwanaume huyu amebeba ndoo na gunia akitembea kwenye eneo lenye matope. Nyumba zilizotengenezwa kwa mabati zinaonekana nyuma yake na nguo zimetundikwa nje. Hali inaonekana kuwa ya kawaida katika mazingira ya makazi duni.

Hawa ni kundi la nyati na mmoja wao akiwa mbele. Nyati hawa wana pembe na wanaonekana kuwa katika mazingira ya porini. Nyati huishi katika maeneo mengi ya afrika na hupatikana katika mbuga za kitaifa kama vile mbuga ya kitaifa ya Malkia Elizabeth.

Haya ni makazi duni zilizojengwa kwa matofali ya udongo na mabati. Eneo hili linaonekana kuwa na msongamano mkubwa na miundombinu duni. Kuna takataka nyingi zilizokusanyika mbele ya nyumba na anga bluu linaonekana juu. Hii inaweza kuwakilisha hali ya maisha katika makazi duni ambapo watu hukabiliwa na changamoto nyingi za maisha.

Hapa tunaona kundi la ndege aina ya korongo wenye taji la kijivu wakiwa wamesimama kwenye ardhi. Korongo hawa wana manyoya ya kijivu, mabawa meupe na nyeusi, na taji la rangi ya dhahabu kichwani, mwao.

Tunaliona kundi la watu wakishiriki katika shughuli, labda kupanda mti au kuanzisha mradi wa kilimo. Watu hawa wamekusanyika karibu na shimo lililoandaliwa na mmoja wao anashikilia mche wa mti. Kuna pia kumwagilia maji kando ya shimo. Watu wamevaa mavazi tofauti, wengine wakiwa wamevaa suti na wengine nguo zao za kawaida. Hii inaweza kuwa ni tukio la kuanzisha mradi, au shughuli za kijamii.

Eneo hili linaonekana kuwa duni na linaweza kuwa mtaa duni . Kuna maji machafu yanapita na taka nyingi zimetupwa karibu na maji hayo. Hali hii inaweza kuwa hatari kwa afya ya watu wanao ishi hapo kwani maji chafu yanaweza kusababisha magonjwa kama vile kipindupindu na homa ya matumbo.

Hawa ni ndege wawili wa aina ya alcaraván del cabo . Wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na mazingira ya kijani. Ndege huyu ni wa usiku na macho yao makubwa ya manjano huwasaidia kuona vizuri gizani. Wao huishi katika maeneo yenye ukame na wanapatikana Afrika, Asia na Ulaya.

Hawa ni kundi la ndege aina ya mbuni wakitembea katika mbuga huku majengo ya jiji la Nairobi yakionekana kwa mbali. Hii ni kawaida katika hifadhi ya kawaida ya Nairobi ambapo wanyama pori huishi karibu na mji. Hifadhi hii inajulikana kwa kuwa na aina mbalimbali za wanyama ikiwa ni pamoja na simba, chui, vifaru na ndege wengine wengi.

Huyu ni chui akinywa maji kutoka bwawa ndogo la maji, chui huyo anamanyoya yenye madoa yenye meusi na anaonekana mchovu, nyuma yake kuna nyasi na miti, Kwa jumla hii inaonyesha mnyama pori katika makazi yake ya asili au hifadhi ya wanyama.

Mwanaume huyu anatumia maji yaliyowekwa kwenye mfuko wa plastiki. Hii huenda inaashiria uhaba wa maji safi na salama, ambapo watu wanatumia njia mbadala za kupata maji. Mfuko wa plastiki kama chombo cha maji, pia huonyesha changamoto za upatikanaji wa vifaa bora.

Wafanyikazi wanafanya kazi katika mfereji mrefu wa maji taka. Watu wawili wanaonekana ndani ya mfereji huku mwengine akiwa amesimama kando. Mfereji huo una urefu mrefu na unaonekana kuwa na saruji chini. Hii inaeza kuwa sehemu ya kazi ya ukarabati au uboreshaji wa mfumo wa maji taka.

Hawa ni kundi la pundamilia wakichungulia kwenye nyasi ndefu. Huku mandhari ya jiji la Nairobi yakiwa nyuma. Pundamilia hawa wanaonekana katika mazingira yao ya asili ya Hifadhi ya Taifa ya Nairobi. Hifadhi hii ni ya kipekee kwa kuwa iko karibu na jiji, ikitoa maoni ya ajabu ya wanyama wa porini na majenge ya kisasa kwa wakati mmoja. Hifadhi hii inajulikana kwa kuwa na wanyama mbalimbali kama vile simba.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko labda katika mazingira ya miji duni. Maji yamejaa katika barabara na kuzunguka nyumba. Nyumba zenyewe zinaonekana zimejengwa kwa vifaa duni. Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na maji labda wakijaribu kupita au kukabiliana na hali hiyo.

Huyu ni korongo aina ya yellow build akisimama ndani ya maji, akiwa na tafakari yake inayo onekana wazi juu ya uso wa maji. Mbali na korongo huyo kuna ndege mwingine mdogo anaelea karibu naye. Mandhari ya miti na mimea inayakiswa kwenye maji pia inaonekana juu ya ndege hao.

Hii ni mandhari ya bahari na anga ya samawati, bahari inaonekana kama inakutana na anga kwenye upeo wa macho na mawingu meupe yanayoelea angani inaonekana kuwa ni mchana kutokana na rangi ya samawati ya anga. Mandhari hii inaweza kuwa pahali pa kupumzika na kufurahia uzuri wa asili.

Huu ni msitu mnene au eneo lenye miti mingi. Miti inaonekana kuwa mirefu, na matawi yaliyosongamana, na kuunda kivuli kizito. Kuna hisia ya utulivu na asili isiyoguswa.

Haya ni mazingira ya maji, labda bwawa au mto na kuna mamba au wana kadhaa wakiwa ndani yake. Baadhi ya mamba wamejitakasa juu ya maji, huku wengine wakiwa wamezama. Kuna pia mimea na miamba karibu na maji, ambayo inaweza kuwa sehemu ya makazi yao ya asili.

Tunaona mandhari ya mto wenye watu wanoafanya shughuli mbalimbali. Watu wengi wanaonekana wakiwa wameinama huenda wakifua nguo au kufanya usafi. Mto huo unaonekana kupita katikati ya makazi na kuna majengo ya mabati yanayo onekana pembezoni. Mandhari kwa ujumla inaonyesha shughuli za kila siku za watu katika mazingira hayo.

Hapa panaonekana kuwa kijijini ambapo kuna wanawake wenye umri mbalimbali wakiwa wamepanga foleni. Kuna wanawake wenye umri wa juu na pia kuna wale wenye umri mdogo ambao ni wasichana. Tunaona wanawake wengine ambao wamebeba watoto kwenye mgogo kutumia leso.

Huyu ni mamba, mbaye anapumuzika karibu na maji, anaonekana akiwa ametulia kwenye eneo lenye nyasi na mawe, karibu na bwawa ndogo. Mamba ni mnyama wa majini ambaye huishi katika maeneo yenye maji baridi na ya joto. Hawa ni wanyama hatari na wanapaswa kwangaliwa kwa tahadhari.

Haya ni mazingira machafu yenye takataka nyingi na maji machafu yanayotiririka. Kuna mbwa ambaye amekaa pembeni ya eneo hilo. Hii inaweza kuashiria hali ngumu ya mazingira katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na uchafu na ukosefu wa usafi.

Huyu ni mnyama pori wa aina ya punda milia katika mazingira yake ya asili. Punda milia huyu ana mistari nyeusi na nyeupe na anaonekana yupo kwenye msitu mdogo. Hii inatoa taswira ya wanyama pori wa Afrika katika mazingira yao.

Twiga huyu ambaye anaonekana kuwa mchanga ana madoa ya kahawia yaliyotawanyika kwenye mwilini mwake na shingo yake ndefu ni sifa bainifu. Mandhari ya nyuma yana miti na mimea mingine, ikionyesha kuwa haya ni makazi asili ya twiga, labda hifadhi ya wanyamapori au mbuga ya kitaifa.

Huyu ni agama ya kichwa nyekundu ambaye pia anajulikana kama agama ya upinde wa mvua huyu ni mjusi wa kawaida sana anayepatikana katika maeneo mengi ya kusini mwa janga la Sahara barani afrika ikiwemo kenya

Huyu ni pundamilia mwenye mistari mweusi na mweupe. Pundamilia huyu amesimama karibu na mti na mwili wake umeelekezwa upande wa kulia. Mistari ya pundamilia ni wazi sana na inaonekana kuwa na afya njema.

Hawa ni wanawake wawili wakichota maji katika mazingira yanayo onekana kuwa ya makazi duni, mwanamke mmoja anajaza ndoo kwenye bomba huku mwingine akiwa ameshikilia ndoo mbili zilizojazwa maji. Kuna ndoo kadhaa zaa rangi tofauti karibu nao na nguo zimeanikwa kwenye kamba nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya udongo na matope.

Hawa ni ndege wawili wa aina ya Spotted Thickney wakiwa wamesimama kwenye mawe karibu na mimea. Ndege hawa wana manyoya yenye madoa meusi na meupe. Miguu mirefu ya njano na macho makubwa ya manjano. Wanapatikana katika maeneo ya Afrika ya kati na kusini.

Huyi ni mboni akiwaamekaa kwenye kiwato chake akitaga mayai yake katikati ya nyasi ndefu. Mayai kadhaa yanaonekana yametawanyika karibu na mboni huyo. Mandhari ya nyumba yanonyesha sehemu ya wazi na vichaka vidogo, chini ya anga iliyowazi.

Hapa kuna kundi la watu wakiwemo wanafunzi na watu wazima wakishiriki katika zoezi la kupanda miti. Watu wawili wako chini wakipanda miti, huku wengine wamesimama wakitazama kuna mtungi wa kumwagilia maji karibu ambao unaonyesha kuwa zoezi hili linahusisha utunzaji wa mazingira.

Kuna kundi la watu wakiwa katika eneo wazi, labda ni soko au makazi duni. Watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli za kila siku kama kuosha nguo na vyombo. Mwanamke mmoja amesimama pembeni akiwa amevaa koti jekundu, na sketi akitazama kundi la watu wengine. Watu wengine wamevaa nguo za rangi tofauti na wengine wanaonekana wakifanya kazi. Eneo lote linaonekana ni kama ni wazi na kuna maji yaliyotapakaa chini.

Hapa kuna watu watatu ambao wamesimama karibu na mto, mmoja wa watu hawa amevaa sare ya kijeshi na ameshika fimbo au reki wengine wawili wamevaa nguo za kawaida wakimsaidia mmoja wao kwa kuokota hizo takataka , mto unaonekana kuchafuka na takataka nyingi kweye mazigia hiyo.

Kundi la watu, ambao wanacheza ngoma ya kitamaduni, wamevaa mavazi ya kitamaduni, na wanashika ngoma ndogo. Wanaonekana kuwa kwenye jukwaa la mbao, kuna viti vya kuketi nyuma yao. Hii inaonyesha ubora wa kutunza, utamaduni wetu.

Huyu ni kobe mwenye doa..Kobe huyu anapatikana afrika mashariki na kusini. Pia anajulikana kwa ganda lake lenye madoa meusi na na manjano. Anaishi kwa muda mrefu sana hadi miaka mia Moja. Hupatikana katika maeneo ya savannah na nyasi na hula mimea. Kobe huyu ni muhimu katika mazingira kwa sababu husaidia kusambaza mbegu.

Hili ni kundi la tembo wakiwemo tembo wakubwa na mtoto wa tembo wakiwa katika mazingira ya porini. Rangi ya udongo inaonekana kuwa nyekundu. Mtoto wa tembo anaonekana akisimama karibu na tembo wakubwa ambao huenda ni mama yake au wengine wa kundi lake.

Hapa tunaona mtu aliyesimama kwenye barabara iliyoharibiwa na mafuriko. Maji yamebaki katika mashimo ya barabara na kuna uchafu kama nyasi na matawi ya mti kwenye uzio wa barabara. Jambo linaloashiria kuwa maji ya mafuriko yalikua na nguvu kubwa. Mtu huyu anavaa koti jekundu na kofia ya rangi ya chuma na pia ana barakoa usoni.

Hawa ni kasa wawili wakubwa wanaofanana na kobe wa jangwani, au kasa wa boksi wakiwa karibu na maji. Wametazama upande mmoja, na vivuli vyao, vinaonekana kwenye maji. Kuonyesha uwepo wa tafakari. Ardhi inayowazunguka inaonekana kuwa kavu na yenye udongo.

Hii ni mandhari ya pori, yenye miti mingi na wanyama, kuna ndege mmoja mrefu, ambaye ni mbuyu, anayetembea mbele, na kulia kwake wengine wawili wengine wanaofanana na swara. Mandhari yote ni ya kijani kibichi, na inaonekana, kama mazingira ya asili.

Mtu anatembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu mnene. Msitu una miti mirefu na majani mengi upande wa kulia na kushoto wa njia na pia chini ya miti. Majani makavu yaliyodondoka yamefunika sehemu kubwa ya njia.

Hili ni matatu iliyopambwa kwa sana ambayo ni usafiri wa umma unaopatikana nchini Kenya. Gari hii inajulikana kwa mapambo yake ya kipekee na sanaa ya grafiti. Matatu hii ina rangi ya kuvutia na michoro tata ikiakisi utamaduni wa matano culture .

Hili ni matatu ambayo ni aina ya usafiri wa umma maarufu nchini Kenya, matatu hii inaonekana ikiwa imepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali ikiakisi utamaduni wa matatu nchini Kenya.

Hili ni barabara lenye shuguli nyingi. Barabara hili lina magari ya aina mblimbali yakiwemo mabasi na magari madogo. Kando ya barabara hili kuna kituo cha magari madogo ya usafiri ambayo yanaitwa tuktuk. Gari hizi zinaelekea Jogooroad ambapo bei ya usafiri au nauli ni shilingi hamsini.

Hiki ni kituo cha mabasi katika mji wa Nairobi, ambapo kuna mabasi kadhaa yaliyopaki kando ya barabara. Kando ya mabasi haya, tunaona watu kadhaa, baadhi yao wakiwa wameshika mabango yanayosoma "Kiambu – bei 70" na "Kirigiti – bei 70".

Hili ni kituo cha mabasi ambapo kuna mabasi mawili yanayoonekana. Basi la kwanza lina abiria ndani na pia basi la pili tunaona kondukta akiwa amesimama kwenye mlango. Pia kuna bango kuu ambalo limeinuliwa likiashiria mitaa mbali mbali ambayo basi hiyo inapita.

Haya ni mabasi ya umma yakiwa kwenye kituo cha mabasi, Basi hizi zina rangi ya buluu na mistari ya rangi ya fedha na nambari 34 inaonekana upande wake, watu wamesimama karibu na basi na wengine wanaonekana wakipanda basi hii inaweza kuwa ni katika mji wa Nairobi kwani mabasi haya mara nyingi hutumia kwa usafiri wa umma katika mji huu.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi katika mji wa Nairobi kutokana na ishara ya barabara inayoonekana. Ishara hiyo inayoonyesha majina ya barabara kama Juja road, Rail road, Thika A2 na Ngara ikionyesha njia panda. Magari na pikipiki zinaonekana barabarani na kuna watu pia wakitembea kandozoni mwa barabara. Kuna majengo na miti inayoonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya jijini.

Hili ni eneo lenye shugli nyingi barabarani. Labda katika kituo cha basi mji wa Nairobi. Kuna basi kubwa lililopakwa rangi mbalimbali likiwa limeengeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara. Huku baadhi ya mabango yakiwa yameninginia kwenye miti au nguzo. Bango moja lina nambari 46 na nyingine 40.

Paa ni kituo cha magari ya usafiri ya kuenda Meru. Naona magari haya aina ya matatu yakiwa na mabango juu yake. Moja ambayo inasema Meru Express , nyingine inasema Maua Direct . Tunawaona watu wakiwa wameketi kando na wengine wakitembea.

Katika kituo hiki cha mabasi tunaziona basi kadha wa kadha zikiwa zimepanga foleni zikingoja abiria. Basi la kwanza tunaweza kuwaona abiria ndani na pia tunaweza kuona bango nje likiashiria bei ambayo basi hiyo ina gharimu. Pia tunaweza kuona watu mbalimbali wakitembea hapo kando.

Hili ni matatu ambayo lina umaarufu sana katika jiji la Nairobi. Matatu hii inaitwa Nganya ambayo ina sifa ya kuwa na grafiti ya aina mbalimbali. Katika grafiti hii, tunaona mwanamuziki na pia tunaona manamba akiwa amesimama kwenye lango la matatu hili.

Hapa uenda kukawa ni kituo cha mabasi. Tunayaona mabasi mawili ya abiria yakisimama barabarani. Basi la kwanza ambalo liko karibu limepakia mizigo juu na lina rangi ya kijani na mistari mweupe. Basi la pili ambayo liko nyuma ya la kwanza lina rangi nyeusi . Watu kadhaa wanatembea kando ya mabasi haya na majengo yanaoenakana nyuma.

Hapa tunauona barabara kuu wa Thikaroad super highway. Katika barabara huu pia tunauona viashiria vya barabara na pia tunauona magari ya aina mbalimbali. Tunaweza kuuona watatu wa aina ya nissan, gari ndogo na pia pikipiki na lori ya mawe.

Hapa tunaweza kuyaona magari mbalimbali ya usafiri magari hayo ya usafiri yakiwemo mabasi na matatu . Tunaweza pia kuiona lori kuu la aina ya trela na lori ndogo la aina ya canter matatu tunaweza kuziona zikiwa kwenye kituo.

Hili ni kituo cha mabasi ambapo tunayaona mabasi kadhaa yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Katika basi moja tunaliona bango kuu ambalo limeandikwa forty five sacco na bei ya ishirini ikiwa imebandikwa juu ya bango hilo. Hili bei ya ishirini linaweza kuashiria bei ya usafiri wa basi hilo.

Katika kituo hiki cha mabasi, kuna aina ya basi la supermetro, likiwa limmegeshwa kando ya barabara, na watu wengine wakisimama karibu nalo, basi hilo linaonekana kuwa na abiria ndani na mbele ya basi kuna nguzo za barabarani mtu mmoja anaonekana kwenye upande wa kushoto wa basi hilo akiwa amevalia koti la rangi ya samawati.

Hili ni kituo cha mabasi ,ambapo tunaona mabasi yakiwa katika maegesho yakingoja abiria. Basi la kwanza lina kibao ambayo limeandikwa 45 sacco ,huku ikiwa na Mitaa basi hii inapeleka abiria hawa. Tunaona kondakta mmoja ameinua kibao ambayo imeandikwa, ishirini. Hiyo huenda ikaashiria ndio nauli ya basi hilo.

Hili ni matatu ya rangi ya machungwa yenye jina Prudence iliyoandikwa juu ya kioo cha mbele. Matatu hio inaonekana katika mtaa wenye watu wengi na kuna watu wamesimama pembeni mwa barabara na wengine wamepanda pikipiki. Kuna gari nyingine ya matatu nyuma ya Prudence . Kuna bango la riko linaloonekana juu kulia.

Hili ni kituo cha magari cha kuwabeba abiria. Gari hili limesimama kwenye kituo likingojea wateja. Tunaliona gari hili likiwa na mlango wazi na abiria wakiwemo ndani. Pia kuna watu kando ya gari hili, huenda wakawa madereva au manamba wa gari hilo na magari mengineyo katika steji hii.

Hili ni kituo cha mabasi ambapo kuna mabasi mawili aina ya matatu yakiwa yameegeshwa. Matatu ya mbele ina rangi nyeupe, samawati na machungwa, huku nyuma ikiwa rangi ya nyekundu, samawati na machungwa. Mwanaume mmoja anaonekana amesimama karibu na matatu ya mbele, matatu zote zina nembo ya Isuzu na namba za usajili.

Hili ni basi la aina ya Metro Trans likiwa barabarani. Basi hili lina rangi ya blue na lina nembo ya Metro Trans iliyoandika kwa herufi kubwa nyekundu. Basi pia lina namba ya usajili KBL 131T. Kuna watu kadhaa wanaonekana karibu na basi na inaonekana kama basi hilo liko katika kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli nyingi.

Hii ni barabara yenye magari na majengo marefu upande wakulia. Kuna magari kadhaa yaliyosimama au yanasonga polepole barabarani, na pia kuna barabara ya watembea kwa miguu upande wakushoto. Hali ya hewa inoanekana kuwa ya mawingu au ukungu mdogo.

Hili ni basi la Citi Hoppa likiwa katika mtaa wa Nairobi. Basi hlli lina nambari 228. Kuna watu wamesimama karibu na basi na wengine wanatembea. Citi Hoppa ni kampuni ya mabasi ya umma inayotoa huduma za usafiri katika jiji la Nariobi. Kampuni hii inajulikana kwa kutoa huduma za usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Hili ni kundi la watu wakitembea katika eneo lenye miti na mabasi yaliyosimama nyuma. Baadhi ya watu wamebeba mabango au ishara na mmoja anaonekana akiwa amebeba bango lenye namba 32. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya jiji au mji, pengine kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli nyingi.

Hili ni kituo cha basi ambapo kuna basi moja yenye rangi aina ya manjano na kijani kibichi. Pia kuna mwanaume mmoja ambaye amelibeba bango, akiashiria mitaa mbali mbali. Hizi huenda zikawa mitaa ambazo basi hizi zinapeleka abiria.

Hapa tunaliona kituo cha mabasi. Katika kituo hiki cha mabasi tunayaona mabasi mawili, mabasi aina ya nganya ambayo yana michoro ya grafiti kwenye upeo wake. Basi ambalo tunaliona la nyuma lina nambari la usajili KDM 340 K. Vinginevyo kando yake tunawaona watu mbalimbali wakiwa kwenye shughuli zao za kila siku.

Huu ni kituo cha mabasi na sehemu yenye shughuli mingi labda katika eneo la mjini. Kuna watu kadhaa wanaotembea kando ya barabara na magari mengine ya umma yako kwenye barabara hiyo. Kuna majengo marefu katika manthari nyuma ambayo inaonyesha kuwa inaeza kuwa sehemu ya mji mkuu.

Hapa tunaiona stendi ya mabasi ikiwa na mabasi mawili. Basi aina ya City Shuttle na basi aina ya Metro Trans . Mabasi haya yako kwenye kituo yakingonjea abiria. Tunaona mabasi ya City Shuttle ikiwemo na abiria ndani tayari na pia ikiwa na manamba pale nje akiipangisha. Kando ya mabasi hilo pia tunaeza kuona pikipiki ukiwa umegeshwa.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la mjini labda kituo cha mabasi au barabara yenye watu wengi jijini Nairobi. Kuna mabasi kadhaa ya abiria yanayoonekana kuwa matatu ikiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria. watu wanatembea kando ya barabara na wengine wanasubiri karibu na mabasi. Pia kuna pikipiki iliyopakiwa mbele ya magari.

Hili ni kituo cha mabasi chenye msongamano wa magari na watu. Kuna mabasi mengi yaliyopangwa kwenye foleni na watu wengi wanasubiri kupanda. Mandhari ya nyuma ina majengo ya mji. Huu ukionekana ni mji wa Nairobi.

Haya ni mandhari ya Nairobi CBD ambapo kuna msongamano wa magari katika barabara, huku watu wakiwa wamekusanyika kando ya barabara na wengine wakitembea. Kuna magari kadhaa kwenye barabara hilo, pamoja na watu waliokusanyika kando ya barabara. Pia, kuna maafisa wa trafiki ambao wanasaidia kuondoa msongamano huo.

Tunayaona magari mbalimbali ya usafiri barabarani moja yao yakiwa basi mengine yakiwa matatu mengine yakiwa lori pia tunawaona watu wa bodaboda barabarani na pia wale watu ambao wanaskuma troli au mikokoteni midogo. Mmoja wao akiwa amevalia aproni ya rangi ya blue .

Tunaona makutano ya barabara yenye magari mengi. Kuna magari aina tofauti kama vile matatu, malori na magari madogo. Taa za trafiki zinaonekana na pia kuna watu wanaopita kwa miguu. Mandhari ya nyuma ina miti na majengo. Picha hii inaonekana kuonyesha shughuli za kawida za usafiri katika eneo la mijini.

Hili ni gari ndogo la abiria au matatu la, 2nk sacco ,inaloenda Nakuru moja kwa moja. Gari hilo lina mabango yanayooneysha 2nk sacco , Nakuru direct na mia tano ambayo huenda ni nauli au bei ya usafiri.

Hili ni barabara kuu la Thika Road Superhighway, lenye magari na pikipiki. Kuna mabango ya barabarani yaliyoandikwa, drive in your lanes . Mandhari inaonekana kua ya mjini na kuna majengo ya miundo mbinu, mingine inayoonekana nyuma.

Hili ni daraja la watembeaji miguu lililoko Nairobi kenya, likiwa limejengwa juu ya bararabara yenye shughuli nyingi. Barabara ina magari yanayopita na kuna watu wakitembea kando ya barabara karibu na daraja. Pia inaonyesha mazingira ya barabara hiyo ikiwemo uwanja wa basi ulio chini ya daraja.

Hiki ni kituo cha mabasi, ya abiria. Katika steji hii ya mabasi, kuna kondakta ambaye ameinua bango ambayo inaashiria steji na pia kuna watu mbalimbali ambao wanaandamana wakienda shughuli zao.

Hili ni basi la umeme la basigo likiwa limeegeshwa barabarani huku watu wakiwa wanasuburi kupanda. Basi hili lina rangi nyeupe na kijani na lina nembo ya Citi Hoppa. Watu wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi ya kawaida na wengine wakiwa wamesimama karibu na basi. Hii ni njia ya kawaida ya maisha ya kila siku jijini Nairobi Kenya.

Katika kituo hiki cha mabasi, kuna mtu ambaye amesimama karibu na basi la abiria. Linaonekana kua la usafiri wa uma. Basi hilo lina rangi ya samawati na lina alama ya Metro. Mtu huyo amevaa kofia na koti la rangi ya kijivu, na anaelekea upande wa basi.

Katika eneo hili la Nairobi CBD KENCOM tunaeza kuwaona watu mbalimbali wakiwa kwenye shughulu zao pia tunaweza kuziona basi zingine zikiwa katika maegesho mengi mengine yakiwa katika mwendo basi haya ni kama super metro, cty shuttle nsa Kbs

Hili ni matatu ambayo kwa lugha ya Nairobi tunaliita nganya . Matatu hii tunaiona kwenye barabara ambayo inaonekana kuwa ni Thika Road Superhighway. Matatu hii ina rangi ya manjano na michoro mingi ya grafiti. Inaonekana ikiendeshwa barabarani na kuwa na abiria ndani. Michoro haya yanapendwa na vijana na inavutia na ni ya kipekee.

Katika kituo hiki cha mabasi kuna matatu yenye rangi nyingi na michoro ikiwa imeegeshwa kando ya barabara huku watu wakiingia na kutoka. Matatu huendeshwa kama usafiri wa umma nchini Kenya. Imeandikwa I have a dream upande mmoja. Watu wanaonekana wamevaa nguo za kawaida na wengine wana mikoba.

Hili ni gari la abiria linalojulikana kama matatu lilikuwa limeegeshwa barabarani. Matatu hii ina rangi ya kijani na njano na limeandikwa exalted juu na kioo cha mbele. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na gari wengine wakipanda na wengine wakishuka. Gari hilo linaonekana kuwa katika kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli nyingi.

Hili ni rundo kubwa la taka au uchafu uliotupwa nje, labda katika eneo la wazi au karibu na majengo. Taka hizo zinaonekana kuwa zimetapakaa na kujumuisha aina mbalimbali za uchafu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea na labda majengo au miundo mingine, ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa na karibu na makazi au maeneo yanayotumiwa na watu.

Hili ni rundo la mabomba, yanayoonekana kua mabomba ya plastiki, labda ya PVC au HDPE, yaliyopangwa vizuri. Kuna mabomba kadhaa yenye rangi ya kijivu, yaliyopangwa kwa usawa, na kila moja likiwa na umbo la duara au mviringo. Mabomba yamewekwa juu ya ardhi au sehemu tambarare, ikionekana kua tayari kwa matumizi au kuhifadhiwa.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme ambapo unaonekana ukitoa moshi mwingi .Moshi huu unaonekana kuwa wa kijivu na mzito ukionyesha uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na mitambo hiyo. Mitambo hii mara nyingi hutumia makaa ya mawe au mafuta kama nishati ambayo husababisha uchafuzi wa hewa.

Mabomba mengi ya kijivu yamelazwa kwenye barabara ya vumbi, mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki na mawe kwa pamoja kwenye kundi, kuna majengo kadhaa nyuma ikiwa ni pamoja na jengo kubwa la ghorofa kadhaa na nyumba ndogo ,eneo hili linaonekana kuwa na nje na kuna mimea michache iliyoenea hii inaweza kuwa maandalizi ya ujenzi wa miundo mbinu.

Hili ni tanki la maji la Vectus, ambalo linaonekana kuwa tanki la Vectus Ten-X-10 Layer Water Tank . Tanki hili limeundwa kuwa ajili ya kuhifadhi maji na linasifa ya kuwa na tabaka nyingi kwa ulinzi na uimara zaidi.

Huu ni mfereji mrefu na mwembamba uliochimbwa ardhini. Udongo unaonekana mweusi na kuna mawe machache yaliyo tawanyika ndani ya mfereji. Kando ya mfereji kuna majengo na miti inayo onekana kwa mbali ikionyesha kuwa ni sehemu ya mazingira ya mjini. Mfereji huu huenda unatumika kwa ajili ya ujenzi au kuweka mabomba.

Hili ni lori la kuchimba visima vya maji. Lori hii lina rangi ya samawati na sehemu ya kuchimba ina rangi ya manjano. Pia lori lina matairi makubwa na mfumo wa hydraulic ambao unaweza kuinua sehemu ya kuchimba.

Huu ni mfumo wa kusukuma maji ambao una pump mbili za umeme na mabomba yanaunganishwa sehemu mbali mbali ya mfumo. Mfumo huu huenda unatumika kusukuma maji kwa matumizi ya nyumbani au biashara. Pampu moja ina rangi ya manjano na nyingine ina rangi nyeusi na zote zimeunganishwa na mabomba ya plastiki mweupe. Mfumo mzima umewekwa kwenye fremu ya chuma.

Huu ni mfumo wa mabomba ya maji yenye bomba nyingi, zilizounganishwa kwenye bomba kuu moja. Kuna bomba kadhaa za maji zilizopangwa kwa safu, zikiwa na vipini vya kufunga na kufungua mtiririko wa maji. Baadhi ya bomba hizi zimeunganishwa na hosi, zikionyesha matumizi yake ya kumwagilia, au shughuli zingine zinazohitaji hosi.

Hili ni eneo lenye udongo mwingi na mabaki ya ujenzi, inaonekana kama shimo kubwa limechimbwa na kuna nyaya au mabomba yaliyozikwa kwenye udongo. Eneo hilo linaonekana kuwa na msukosuko na linaezakuwa eneo la ujenzi au shughuli za uchimbaji.

Kuna tingatinga ambayo inafanya kazi katika ujenzi wa barabara. Tingatinga hili linaonekana kuchimba au kusawazisha ardhi karibu na barabara iliyokamilika. Mandhari nyuma inaonyesha majengo na anga ya samawati; ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa mjini au karibu na mji.